Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa , mfumo unaojulikana kama haidroponiki. Mfumo huu unaonekana kuwa mdogo na unafaa kwa bustani ya ndani kama inavyoonekana katika mazingira ya nyumbani.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponics ambapo ni njia ya kukuza mimea bila kutumia udongo. Badala yake inatumia maji yenye virutubisho. Mimea midogo inapandwa kwenye mifereji mirefu ambapo maji yenye virutubisho hupita kwa filimu nyembamba.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa wa haidroponiki. Mfumo huu una mirija au mifereji iliyopangwa katika ngazi ambapo mimea hupandwa. Mizizi ya mimea hukaa kwenye sakafu nyembamba ya maji yenye virutubisho inavyozunguka kwa kuendelea.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa unajulikana kama mfumo wa bustani ya wima au hyrophoniki, mfumo huu huna mimmea mdogo ikiwemo netas na mboga inayokuwa kwa sufuria ziliyopangwa kwenye ngazi mbali mbali za muundo huu.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inalimwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu unatumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu na mimea midogo inapandwa ndani ya mashimo kwenye mabomba haya. Kilimo hiki kina mafaida kama ukuaji wa haraka wa mimea na matumizi bora ya maji.

Huu ni mfumo wa kilimo, ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, badala yake inategemea maji yenye virutubisho. Mfumo huu unatumia nafasi kwa ufanisi, kwa kupanga mimea kwa wima, kuruhusu ukuaji wa mimea mingi katika eneo dogo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea ina kuzwa bila kutumia udongo. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliopangwa kwa safu tatu yakitumia mfumo wa wima . Mabomba haya yana mashimo ambapo maji yenye vitrubisho hupita ndani na kulisha mimea.

Huyu ni mkulima ambaye ako kwenye shamba linalo fanya ukulima wa hydroponics ukulima wa hydroponics ni ukulima wa manufaa sana kwa sababu inaitaji sehemu ndogo kuwa ukikuza mimea mengi

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic , ambapo mimea kama lettuce, inakua ndani ya chombo cheusi kilichowekwa juu ya stendi ya mbao. Chini ya stendi hiyo, kuna ndoo nyeupe ambayo inaonekana kama sehemu ya mfumo wa maji au virutubisho, na kuna bomba jeusi lilounganisha chombo cha mimea na ndoo.

Huu ni mfumo wa haidroponiki unaotumika kukuza mimea bila udongo. Mfumo huu unajumuisha mabomba yenye matundu ambapo mimea imepandwa na kuna chombo kikubwa cha kuhifadhia maji na virutubisho vinavyosukumwa kwenye mabomba ili kulisha mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo wima unaojulikana kama hydroponic ambapo mimea inakuzwa katika mazingira yasiyo na udongo. Mimea imepandwa kwa miundo wima inayoruhusu ukuaji wa mimea mingi katika nafasi ndogo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic chenye ngazi nyingi, uliotengenezwa kwa ajili ya kilimo cha mimea chenye ufanisi wa hali ya juu katika nafasi ndogo. Mfumo huu unaundwa na mabomba mengi yaliyopangwa kwa mtindo wa kuteleza, kuruhusu maji yenye virutubisho kutiririka kutoka juu hadi chini.

Hii ni aina ya ukulima unayoitwa hydophonic . Ukulima wa hydrophonic ni ukulima wa kisasa ambao hauhitaji sehemu kubwa na pia haihitaji mchanga kuwa ukiweza kukuza mimea. Ukulima huu unatumika sehemu ambazo hakuna shamba kubwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea hasa lettuce inakuzwa bila kutumia udongo, bali katika maji yenye virutubisho. Mimea imepangwa kwa safu katika miundo ya nyeupe ikionyesha matumizi bora ya nafasi na mazingira yanayothibitiwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponik ambapo mimea inakuzwa katika maji yenye virutubisho badala ya udongo. mfumo huu unatumia rasilimali chache ya maji na pia unaongeza mazao.

Huu ni mfumo wa bustani ya wima ya hydroponic ambapo mimea ya mboga inakuwa katika muundo wa ghorofa nyingi. Mfumo huu unatumia maji na virutubisho kulisha mimea badala ya udongo. Hii ni njia ya kisasa na yenye ufanisi ya kulima mboga katika nafasi ndogo.

Hapa, kuna ukulima wa kisasa unaoitwa ukulima wa (hydroponics) ukulima huu ni ukulima unaotumia maji pekee bila mchanga kuweza kukuza mimea. Mchanga hautumiki na pia sehemu inayotumika kukuza mimea hii ni kindogo. Kwa hivyo, upandaji ama ukuzi wa mimea unaweza kufanyika hata jijini, mahali ambapo hakuna mashamba.

Hii ni njia ya ukulima inayoitwa hydroponics farming ,hydroponics farming ni njia ambayo ni mpya imekuja ya kupanda mimea ambapo hutumii mchangaa watumia tu maji na mimea unaeza kumea vizuri.

Huu ni ukulima wa kisasa ambao huitwa kilimo cha haidroponiki. Kilimo hiki ni cha umuhimu sana kwani kinasaidia mimea kumea kwenye sehemu ndogo na pia unaweza kupanda mimea mingi kwa urahisi. Pia inasaidia kuwa na mazao mengi na pia kupunguza kazi inayohitajika kwenye ukulima.

Hili ni shamba kubwa la kuku wa nyama, ndani ya banda refu kuna idadi kubwa ya kuku weupe ambao ni kuku wa nyama. Mfumo huu wa kulisha na kunyweshea maji ina vyombo vyekundu vinvyoning'inia inaonekana ikipita katikati ya kuku hawa, ikionyesha mazingira ya ufugaji wa kisasa na wa kibiashara.

Hili ni shamba lenye safu ndefu za mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mpangilio ikionyesha kilimo cha kabichi kwa kiwango kikubwa. Mimea ya kabichi inaonekana kuwa na afya na kukua vizuri ikiwa na majani makubwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni ng'ombe kadhaa wa maziwa, weusi na weupe wakiwa wamekusanyika ndani ya zizi au banda.Ng'ombe hawa wameegesha vichwa vyao kwenye uzio. Mandhari ya nyumba yanaonyesha muundo wa zizi la ng'ombe unaoashiria mazingira ya shamba la maziwa.

Hii ni chafu ya kisasa ya kilimo. Muundo huu unatumika kulinda mazao kutokana na hali mbaya ya hewa na kuunda mazingira bora ya ukuaji. Fremu ya chafu hii mara mingi hutengenezwa kwa chuma cha mabati kilichozamishwa moto ambacho huipa uwezo wa kustahimili kutu kwa muda mrefu.

Hawa ni wanaume wawili walio ndani ya chapu kubwa iliyojaa mimea iliyopandwa kwenye mikebe mieusi ikiwa imepangwa kwa safu ndefu. Mmoja wa wanaume anaonyesha kitu kwa mkono wake akionekana kueleza au kukagua mimea. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo na kisasa.

Huu ni ukulima wa kisasa unaotumia chafu. Chafu ni muundo ulioundwa kudhibiti joto na unyevu wa mazingira hapo ndani ili kusaidia mimea kuwa ikikuwa vizuri. Huwa inasaidia kukinga mimea kutokana na hali mbaya ya anga na pia kutokana na wadudu.

Hili ni shamba kubwa la uyoga ambalo linaonekana kuwa na uyoga mwingi sana uliopandwa kwenye safu za rafu ndani ya jengo. Uyoga huu unakuwa kwa wingi kwenye sehemu ya chini ya rafu kuonyesha mazingira yanayothibitiwa kwa kilimo cha uyoga.

Hili ni shamba kubwa la mimea michanga linalofanana na mahindi au mtama likiwa limepandwa kwa safu. Mimea hiyo ina majani mabichi yaliyosimama kuonyesha ukuaji mzuri. Anga inaonekana kuwa na mawingu kuashiria hali ya hewa inayoweza kuwa na mvua au mawingu mazito.

Hili ni rundo vikubwa la vitunguu vyeupe, vya vitunguu maji inaonekana vitunguu hivi vilikusanywa au vilihifadhiwa pahali pamoja. Kitunguu ni kiungo cha umuhimu sana katika upishi kwani kitunguu huongeza ladha kwenye chakula.

Hapa ni shamba la majani chai wanawake hawa wanavuna majani chai haya na kuyaweka kwenye kikapu ambacho wameweka kwenye migongo yao. Baada ya kuyavuna majani chai haya huenda na kuangalia kama majani chai yako sawa na kisha kuyapeleka kwenye kampuni yakuweza kuwa ikikausha na kuyauza.

Hii ni njia ya kisasa ya kupanda ndizi. Migomba imemea ambayo huwa inatupatia ndizi. Migomba hii huweza kuwa ikishikiliwa na miti ili kusaidia isipeperushwe na upepo na ikawa ya kuanguka. Hizi ndizi zinakuwa zimekomaa. Watu hupima kutumia kilo na huweza kuuza ili kuwapea pesa.

Hii ni njia moja nzuri sana ya kisasa ya kukuza mmea wa nyanya. Mmea wa nyanya huwa unafungwa kwenda juu usikuwe chini, ili matunda yasiguze mchanga. Yakiguza mchanga yanaweza kuwa yakiharibika na pia yasikuwe yakisaidia mkulima kurudisha pesa ambayo alitumia kulima.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaowekwa shambani. Kuna mabomba makuu na madogo na iliyopangwa kwenye mifereji yakiwa na dili za matone zilizounganishwa zikielekea kwenye mimea. Shamba linaonekana kuwa na mimea michanga au uliopandwa hivi karibuni.

Hili ni shamba lenye mimea mingi. Kuna mfereji wa maji iliyojaa maji inayotumika kusambaza maji kwa mimea. Kuna mabomba kadhaa yaliyopangwa kando ya mfereji yakielekea kwenye mimea. Huu ni utumizi wa kiteknolojia wa umwagiliaji kusaidia ukuzi au ukuaji wa mazao.

Hii ni bustani ndogo yenye mimea michanga, huenda nyanya au pilipili hoho iliyopandwa kwenye udongo wenye rangi wa kahawia. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba meupe yanayopita ardhini kuhakikisha matumizi bora ya maji.

Hili ni shamba lililo limwa vizuri likiwa na mistari mirefu ya mimea ambayo imepandwa chini ya muundo wa kilimo iliopangwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone inaonekana ikitumika ikiwa na mabomba na mipira ya maji yaliowekwa kando ya mistari ya mimea ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Huu ni mfumo rahisi wa umwagiliaji wa matone unaotumia ndoo. Kuna ndoo nyekundu imetundikwa na imeunganishwa na mirija inayopeleka maji kwenye mimea iliyo ardhini. Mfumo huu unatumia mvuto wa ardhini kusambaza maji polepole kwenye mimea au mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba la kilimo. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba madogo yaliyopangwa kando ya mtaro yakielekea kwenye mimea iliyopangwa kwenye mistari.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea mchanga shambani. Mfumo huu unajumuisha mabomba meusi yaliyotandazwa chini kando ya safu za mimea yakitoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji unaotumika kumwagilia maji shambani. Mfumo huu unatumia bomba zenye vinyunyzio vilivyopangwa kwa safu ambavyo vinanyunyuzia maji kwenye mimea kwa njia inayofanana na mvua.

Hili ni shamba la mimea michanga. Mimea hii ni mimea ya nyanya iliyopandwa kwa safu na kuungwa mkono na vikingi. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana chini ya mimea ukiashiria kilimo cha kisasa au kilichopangwa vizuri.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani. Mfumo huu unajumuisha mabomba ya plastiki yenye kipenyo kidogo yaliyowekwa ardhini yakiwa na matone au viambatanisho vinavyotoa maji polepole moja kwa moja kwenye mzizi au mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo mabomba meusi yanaonekana yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari mfumo huu unatumia maji kwa ufanisi na unasaidia katika usambazaji wa maji na mbolea kwa mimea.

Hii ni aina ya ukulima wa kisasa unaotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kumwagilia mimea michanga katika udongo mkavu. Kuna bomba nyeusi iliyopita karibu na mimea na inatoa matone ya maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mfumo huu unahusisha mabomba madogo yenye matundu yanayoweka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa njia ya matone.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia mabomba madogo, yenye matundu yanayotoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kuhakikisha usambazaji sahihi wa maji, na ufanisi wa umwagiliaji.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu, kutumia njia ya kisasa ya kilimo. Njia yenyewe ikia mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa kando ya safu za mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika katika shamba. Mfumo huu unajumuisha mtandao wa mabomba madogo ambayo yamewekwa kando ya safu za mazao. Mabomba haya yanatoa matone ya maji na viruutbisho moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hapa kuna shamba kubwa sana ambalo linalimwa. Kuna mkulima ambaye anatengeneza mifereji inayoleta maji kwenye shamba. Aina hii ya ukulima ni ya ukulima wa kisasa na ni ukulima ambao unasaidia wakulima kuweza kuwa wakipunguza masaa wanayofanya kwenye shamba na pia inatumia mifereji kuwa ikiweza kupea mimea maji.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa katika mistari mirefu na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kando ya mistari hii. Mimea hii ni michanga na udongo umepangwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea. Inaonyesha maji yakidondoka polepole kutoka kwenye mrija mdogo au kinyunyuzio, yakielekezwa moja kwa moja kwenye eneo la mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa shambani. Mfumo huu unatumia bomba na mirija midogo kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuokoa maji.

Siku hizi kuna njia kadha wa kadha za kusaidia wakulima kuweza kulima. Njia hii hapa ni njia ya kuweka maji kwenye shambani. Hii njia inasaidia sana kwani si lazima mkulima ategeme mvua kumsaidia kulisha mimea yake maji. Pia inasaidia kufanya kazi ya kumwagilia mimea maji iwe rahisi.

Hii ni njia ya kisasa inayotumika kupanda mimea. Njia hii ni mzuri sana, kwani inasaidia mimea kutotegemea maji ya mvua peke yake na kutumia maji ambayo yanapewa mimea kutumia njia za kuwa na mashimo ama kuwa na mitaro ambayo inabeba maji hayo.

Hii ni njia ya kisasa inayotumika kulima mimea mbalimbali .Njia hii ni ya muhimu sana kwasababu inasaidia mimea yote kupata maji yanayoyatosha na pia maji yanayotoshana kwa mimea yote. Njia hii imesaidia kuongeza mazao na pia kumsaidia mkulima kufanya kazi kwa urahisi.